Mmea huu ni wa mboga mbichi unaota kutoka kwenye piapa kubwa jeupe lililowekwa wima. Pipa hili lina mashimo pembeni ambapo mimea hupandwa na kukua kwa nafasi ndogo. Mfumo huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo.

Majani mabichi ya mboga yameota kwenye shamba yakiwa mengi na yamechanua vizuri. Kwa mbali mtu mmoja amevalia kofia kubwa na kaptura akifanya kazi shambani kati ya mistari ya mboga. Mwanga wa asili unaingia kupitia paa la plastiki ukifanya mazingira yaonekane safi na yenye afya.

Chumba hiki cha kupandia mimea ina mimea yenye mistari mirefu iliyopandwa kwenye udongo kila mstari ukiwa na mimea sawa. Juu kuna paa la plastiki linalosaidia kuthibiti joto na unyevu kwa ajili ya ukuaji mzuri wa mazao.

Mtu huyu anafanyia kazi mfumo wa umwagiliaji maji shambani, amevaa kofia na anapiga magoti kando ya bomba kubwa la maji, huku mashamba yakiwa na mistari ya mabomba madogo madogo, kwa ajili ya kumwagilia mimea.

Shamba hili kubwa lina mistari ya mazao na mifereji imejaa maji, ikiashiria umwagiliaji wa mifereji. Maji yanaingizwa kwenye shamba kupitia bomba na kusambazwa kwenye mistari ya mimea kwa ajili ya kuvua mazao.